Nguzo ndefu na ya mti ambayo imeshikilia nyanya nyingi, zilizo elekea kushoto na kulia ambazo hutumika kusambazia nishati ya umeme kwa watumiaji mbalimbali waliyopo nyumbani na mashuleni na hata kwenye maeneo ya biashara.

Eneo kubwala uwazi, lina nguzo nyingi ndefu ambazo zimetengenezwa kwa chuma na zimeshikilia nyaya nyingi nyeusi kwa ajili ya kusambazia umeme kwa watumiaji mbalimbali, na kwa chini kuna nyasi fupi za kijani na pia pembeni kuna nguzo nyingi za miti.

Tansifoma yenye rangi nyeupe, ipo katikati ya nguzo mbili, ambazo zimeshikiria nyaya na mitambo kwa ajili ya kusambazia umeme, na pembeni yake kuna nguzo ndefu ya chuma na yenyewe ikiwa imeshikilia nyaya tofauti kwa ajili ya kusambazia umeme kwa wateja.

Jaba kubwa lenye rangi nyekundu na lina mfuniko wake na kwa chini kuna chuma kilichoshikilia matairi meusi. Na chombo hiki hutumika hasa kwa kuhifadhia matakataka mbalimbali kwenye maeneo tofauti, kama vile, maofisini, shuleni, hata pembeni mwa barabara.

Eneo la uwazi, lililopo karibu na majengo mengi ya ghorofa. Kuna matakata mengi yaliyotupwa ovyo kama vile: maplastiki na mifuko. Na pia kuna nyasi fupi zilizoota bila mpangilio. Na hali hii si nzuri kwani ni uchafuzi wa mazingira, unaweza kuleta mlipuko wa magonjwa mbalimbali, kama vile kipindupindu.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo kuna mifuko mingi aina ya viroba vilivyojaa matakataka mengi mfumo wa chuma. na pia kuna watu sita walioketi huku wamezunguka rundo la matakataka hayo yaliyomwagwa chini wakiwa wanayachambua.

Majaba mawili na makubwa ambayo inamifuniko yake ina rangi ya bluu pamoja na mandishi yenye rangi ya njano, yamesimamishwa nje ya jengo lenye geti jeusi na vyombo hivi hutumika hasa kwa ajili ya kutunzia matakataka.

Chombo kidogo cha plastiki kina rangi ya zambarau na hutumika kwa ajili ya kutunzia matakataka, ndani yake kuna uchafu, kama vile chupa ya soda na makontena ya chakula. Na mara nyingi vyombo hivi hutumiwa kwenye maofisi, majumbani na hata mashuleni.

Kwenye barabara ya lami iliyopo mjini, kuna idadi ndogo ya watu wanaume kwa wanawake, wakiwa wanafanya usafi wa mazingira, kwa kutumia mifagio na chepeo na kuna toroli dogo lililobeba gunia lililojaa uchafu huo. Na watu hao wamevalia mavazi mekundu na bluu.

Mifuko miwili ya plastiki yenye rangi nyekundu na njano, na ni maalumu kwa ajili ya kutunzia matakataka ambayo ni hatari kwa mazingira. Yanaweza kuambukiza ama kueneza magonjwa, na nje ya vifungashio hivyo kuna nembo kubwa kuonyesha kwamba ni hatari, pamoja na maandishi yakiwa na maelezo.

Lori kubwa ambalo lina tenki yenye rangi ya bluu na maandishi meupe ikiwepo namba ya simu ya wahusika .Na hutumika hasa kwaajili ya kubebea na kusafirishia maji masafi. Limeegeshwa karibu na nyumba ambayo ina matenki makubwa manne yenye rangi nyeusi kwaajili ya kuhifadhia maji safi

Eneo la uwazi ambalo limezungushiwa uzio wa chuma na kuna mimea ya aina mbalimbali ya kijani, kuna mtaro uliojengwa ambao unapitisha mfereji wa maji machafu, na juu yake kuna bomba pana kwa ajili ya kusafirishia maji.

Juu ya mtaro unaopitisha maji machafu ambao katikati una uzio wa chuma, kuna bomba kubwa lenye rangi ya kijani ambalo linakatiza juu yake, ambalo hasa hutumika kwa ajili ya kusafirishia maji.

Tenki la rangi nyeusi kwa ajili ya kuhifadhi maji masafi, kutoka kisimani au ya mvua, limehifadhiwa katika sehemu ya juu iliyo tengenezwa kwa mbao Kea Pembeni kuna ngazi kwa ajili ya mtu kupanda kulichunguza au kulifanyia usafi.